Kuna wahudumu wawili wa afya waliyovalia magwanda spesheli yenye rangi nyeupe na glovu zenye rangi ya samawati wanaonekana kuulizia dawa katika mazingira haya ili kuweza kuuwa viini vyote ambavyo vyawezakusabbisha magonjwa mengi.

Kuna watu watatu. Wanaoonekana kwa ukamilifu ni mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, waliovalia mavazi yenye rangi ya samawati pamoja na barakoa. Aliyejilaza ama kulazwa na kuhudumiwa na muuguzi huyu wa jinsia ya kiume, anaonekana kuwa mgonjwa wao.

Kuna chupa nyingi za dawa zenye rangi nyeupe, kuna moja inaonekana kuwa na rangi ya manjano chupa inayoonekana kwa ukamilifu ni nyeupe pepepe kama pamba, inamaandishi iliyokatika lugha ya kimombo na yanasema Grandberry pills for UTI .

Kuna watu wawili wote wamevaa barakoa , aliyeketi ameweza kuvaa shati lenye rangi ya kijani kibichi , anaonekana kuwa mgonjwa anatibiwa . Mkono wake wa kushoto anadungwa sindano na muuguzi aliyesimama .

Ni mandhari ya kusikitisha mno. Inaonekana kwa ukaribu kuna mwanamke mmoja aliyebeba kibuyu cha manjano mgongoni pamoja na mtoto kwenye upande wake wa kushoto. Kweli kuna ukame. Ameenda kutafuta maji watakayo tumia yeye na familia yake.

Kuna wanaume wawili. Kwa kweli hawa ni wafugaji wa ng'ombe. Wanatembea wakiondoka kutoka kwenye mzoga wa ng'ombe wao. Kuna ukame, ukame mkali. Kiangazi kikali.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume na kike, hawa ni wahudumu wa afya wote, wameweza kuvalia barakoa pamoja na glafu nyeupe mkononi mwanaume ana vazi la kijani kibichi ilihali mwamke ana koti lenye rangi nyeupe, wote wanaonekana kumhudumia mgonjwa.

Mna jumba dogo lenye milango miwili pamoja na mabati iliyo kwenye rangi ya samawati, kando ya jumba hili kuna tenki dogo lenye rangi nyeusi la maji, karibu nalo pia mna mimea mingi kama vile miti.

Kuna wahudumu wa afya waliovalia mavazi spesheli meupe pamoja na glovu nyekundu mikononi. Mhudumu mmoja anaonekana kubeba kipulizio cha dawa mgongoni chenye rangi ya samawati walipuliza dawa ili kuweza kuuwa viini vyote vinavyoweza kusababisha magonjwa hatari.

Kuna mvulana mdogo aliyevalia shati lenye mistari yenye rangi nyeusi na rangi ya manjano. Anaonekana akilia. Wahudumu wawili wa afya waliovalia glovu zenye rangi nyeupe, mmoja anaonekana kumshikilia mtoto huyo na mwingine anaonekana kumdunga sindano kwenye mkono wake wa kuume.

Kuna chupa yenye rangi nyeupe, chupa hili lina dawa na limeweza kufungwa. Nje lina karatasi lilo na rangi ya kijani kibichi na manjano na maandishi yanayosema purcan capsules na maandishi mengi iliyoandikwa chanjo katika lugha ya kimombo.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha plastiki. Amevalia fulana nyeusi, kitambaa cha kuzuia uchafu cheupe na mkononi mwake ameweza kushikilia chupa mbili za dawa. Chupa hizi ni nyeupe.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na ya kike ila anayeonekana kwa ukaribu ni mwanaume mmoja aliyevalia vazi jeupe. Mikononi mwake ana chombo cheusi. Anaonekana kukikagua chombo hiki kwa umakini mkubwa.

Kuna wanawake wawili, mmoja ambaye ni muuguzi amevalia koti jeupe, glovu nyeupe, miwani pamoja na barakoa. Mwanamke mwingine ni mgonjwa aliyefungua mdomo anapohudumiwa na muuguzi huyu.

Ni tukio la kusikitisha Sana. Wanaume wawili waliovalia maunda spesheli yenye rangi manjano na nyeusi wanaonekana kupambana na moto. Moto huu umeweza kuvamia msitu kwa kuweza kuteketeza msitu wote. Msitu ni muhimu katika mazingira yetu kwa vile husafishwa hewa pamoja na kuvutia mvua.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Mtoto aliyeketi huku akivalia shati jekundu amekuja kuyapokea matibabu. Haya ni mazingira ya hospitalini, hospitali ni muhimu katika jamii.

Kuna chupa tano za dawa zimo kando ya sehemu yao specieli ya kuhifadhiwa ambayo ina rangi ya manjano, nyekundu, nyingine ya kijivu sehemu hii inamaandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi yao yanasema yellow fever vaccine .

Kuna watu wengi ambao wamekuja kuchota maji. Mwanamke mmoja anaonekana kusimama huku akilitazama suala fulani. Kuna mitungi mingi ambayo imeweza kupangwa kwenye foleni. Ipo mieupe, ipo yenye rangi ya kijani kibichi, iko yenye rangi ya manjano na mingineo mingi.

Kuna chupa ndogo ya dawa yenye kijikaratasi kidogo chenye rangi ya kijani kibichi na manjano. Kando yake, kuna mahala spesheli inakoifadhiwa yenye rangi ya samawati, nyeupe na manjano na kijani kibichi, yenye maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo.

Kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana kuwa mhudumu ilhali mwengine anaonekana kuwa mhudumiwa. Anayehudumiwa amelazwa huku mdomo wake ukikaguliwa na chuma ambacho kina miale ya rangi ya samawati. Wote wana mavazi ya rangi ya samawati.

Kuna watu watatu, wanawake wawili pamoja na mtoto mdogo mchanga, mwanamke aliyevalia buibui yenye rangi ya manjano ameweza kumshikilia mtoto kweli huyu ndiye mamake mtoto, mwanamke mwingine aliyevalia miwani, mhudumu wa afya na anaonekana kumtibu mtoto huyo.

Kuna chupa mbalimbali za dawa pamoja na sindano zipo tatu ambazo zimeweza kufungwa na ni nyeupe na zipo zingine tano ambazo hazina rangi ila zinavijikaratasi vilivyoandikwa maandishi kama vile yellow fever vaccination .

Kuja chupa ya dawa yenye rangi nyeupe ambayo imeweza kudungwa. I a maandishi mengi katika lugha ya kimombo pia kuna Mahali pa kuhifadbi chupa hii. Baadhi ya maandishi.

Kuna chupa ya dawa iliyo na kifuniko Chenye rangi nyekundu. Chupa hii ina kijikaratasi ilicho na rangi mingi pamoja na maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema " Doctor's Recipes, Iron plus, Vitamin C plus, Collate, Vitamin B6, B12 ".

Kuna mwanaume mmoja mkulima aliyevalia gwanda spesheli lenye rangi ya manjano. Mgongoni mwake, ameweza kubeba kipulizio dawa. Anaonekana kupulizia mimea yake dawa ili ikaweza kumea vizuri.

Kuna maji mengi barabarani, chanzo cha tukio hili ni labda mvua kuwa imeanza kunyesha ama bado inaendelea kunyesha, ndio inaweza kusababisha mafuriko kama haya, kuna vyombo vitatu vya usafiri, mojawapo ya vyombo hivi ni pikipiki iliyobeba dereva Pamoja na abiria wake.

Kuna mtu aliyeketi ila uso wake hauonekani vyema. Katika mkono wake wa kuume, ana kifaa ambacho kinaonekana kutengenezwa kutokana na mkia wa mnyama kama vile, ng'ombe. Mtu huyu anaonekana kuendeleza shughuli za uganga.

Kuna watu watatu. Wanaume wawili na mke mmoja. Wanaume hawa wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Wote wameweza kuvalia miwani pamoja na barakoa. Mwanamke aliyelazwa ama kujilaza anaonekana kuhudumiwa katika mdomo wake.

Kuna vitu vingi vya kutisha vilivyoekelewa juu ya kitambaa kilichotandikwa sakafuni, vitu hivi ni bidhaa vya uganga vinatisha na kutia kiwewe, mojawapo ni chupa kidogo kilicho na kitu cheusi ndani yake.

Kuna mkulima mmoja aliyevalia magwanda spesheli ambayo yana rangi nyeupe. Mgongoni mwake, ameweza kubeba kupulizia cha dawa ambacho kina rangi ya kijani kibichi na kifuniko chenye rangi ya samawati. Anapulizia mimea yake dawa.

Kuna chupa nyingi za dawa pamoja na tembe zilizo na rangi tofauti tofauti, baadhi ya rangi kwenye hizi chupa ni kama vile kijani kibichi, nyeupe, nyekundu, rangi ya samawati , rangi ya manjano pamoja na rangi zinginezo.

Barabara hii ina maji mengi. Chanzo cha tukio hili ni mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha kuna watu wengi barabarani. Inayoonekana vyema ni mwanaume aliye na kifaa chake cha kubebea mizigo. Pia kuna magari yaliyoegezwa kando ya barabara na mna ambulensi inayopita barabarani.

Kuna watu watatu, wawili wa kike, mmoja wa kiume. Wa kiume na wa kike wanaonekana kuwa wauguzi, ila aliyejilaza ama kulazwa, anaonekana kutibiwa mdomoni mwake. Wauguzi wote wameweza kuvalia barakoa.

Kuna watu wengi ila anayeonekana kwa ukamilifu ni mwanamke mmoja aliyevalia vazi rasmi lenye rangi ya samawati anayeonekana kuwa mhudumu wa afya . Mkononi mwake, ameweza kushika sindano anayoitumia kutoa dawa katika kichupa fulani sipesheli.

Kuna wanawake wawili wanao onekana kun'gan'gana kuchukua maji hili kuiondoa bomani mwao kweli kuna mafuriko wanajaribu kufanya hili, ili wakaweze kuwa salama kiafya mvua kubwa husababisha mafuriko kama haya.

Ni jambo linalosikitisha, kuna watu wengi wanaoshuhudia aidha, jumba ambalo limebomoka ama jumba ambalo limeweza kubomolewa. Baadhi yao, walikuwa wanaishi katika jumba hili ambalo kwa sasa ni gofu tu la jumba.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na ya kike wapo walioketi, wengine wamesimama, wengine wanatembea. Wanaonekana kwa karibu ni wanawake wawili. Mwanamke aliyesimama ni mhudumu wa afya, anamhudumia mwanamke aliyeketi, anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Wote wameweza kuvalia barakoa.

Kuna kichupa kidogo spesheli cha dawa , kichupa hiki kina ufuniko wenye rangi ya samawati. Kina kijikaratasi ambacho kina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema single dose measles , mumps rubela virus .

Kuna watu watano ila ni wanne wanao onekana kwa ukamilifu, wanne hawa ni wanawake watatu na mwanaume mmoja. Wanawake wawili pamoja na mwanaume wanaonekana kuwa wahudumu wa afya ambao wameweza kuvalia makoti meupe.

Kuna watu wawili, mmoja ameweza kujilaza chini, wakiume ambaye ameweza kusimama anaonekana kushikilia mguu ambaye amejilaza na kunyoosha kana kwamba aliyejilaza ana maumivu katika mguu huu wake.

Msitu unateketea jambo la kusikitisha mno msitu ni wa maana sana katika mazingira yetu msitu unasafisha hewa msitu unapunguza mmomonyoko wa udongo na msitu unaweza kuvutia mvua .

Kuna watu sita, mandhari hayo yanaonekana kuwa ya hospitalini. Kuna mtoto mmoja wa kike aliyelazwa kitandani. Mwanaume mmoja aliye na miwani, anaonekana kufanya mazungumzo na yeye Mwanamke mwengine aliye na shati cheupe anaonekana kusimama kando na kumtazama. Mwanamke mwengine anaonekana kutazama tu kwa umbali.

Mandhari ni ya hospitalini. Kuna watu watatu wanaume wawili ambao wamevalia bakora na wanaonekana kuwa wauguzi. Mwanamke aliyelazwa kitandani ambaye ndiye anatibiwa amelala. Mwanaume mmoja anashughulikia mgonjwa huyo ilhali mwanaume mwingine anabonyeza mashine ambayo imeweza kuunganishwa na mgonjwa.

Kuna watu wengi na wanaoonekana kwa ukamilifu ni wanawake watatu na mtoto mmoja mchanga. Mwanamke mmoja ambaye ameketi na kumshika mtoto mkononi anaonekana kuwa mamake mtoto. Wanawake wengine wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya.

Kuna watu wengi, ila anayeonekana kwa ukaribu ni mwanamke mmoja aliyevalia vazi speseli yenye rangi nyeupe pamoja na barakoa mdomoni. Mkononi mwake ameweza kushikilia sindano anayoitumia kutoa dawa kwenye chupa la dawa. Mwanamke huyu ni muhudumu wa afya.

Kuna mwanamke mmoja japo sura yake haionekani vyema anayeonekana kushikilia chupa ya dawa kwa mkononi mwake. Chupa hii kina kijikaratasi yenye rangi ya manjano na maandishi yanayosema abdela herbal covid cure 1.

Kuna tanki la chuma kubwa linalotimika kuhifadhia maji. Tanki hili limeweza kujengewa mahali pake spesheli linapohifadhiwa limo juu mbali. Watu watatu wanaonekana kuwa kwenye tanki hili.

Bidhaa hivi vinaonekana kama vyombo vya uganga, kweli vinatia hofu na kuleta uoga. Vingi vina rangi ya manjano ila kuna kile kinaonekana kubwa na rangi nyeusi, kimeweza kufungwa na kamba. Nyuma yao yapo mavazi ama magunia yenye rangi nyeupe na vazi moja yenye rangi nyekundu.

Yupo mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muhudumu wa afya. Mwanamke huyu ameweza kuvalia miwani pamoja na vazi ambalo lina rangi nyeusi. Anamshughulikia mtoto mdogo ambaye ametoka kuzaliwa.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Mmoja, ameweza kuyavalia mavazi yenye rangi ya samawati na nyeusi na mwingine, ameweza kulivalia vazi lenye rangi nyeupe. Aliyevalia vazi lenye rangi nyeupe, ana kibuyu chenye rangi ya manjano cha kuchota maji.

Kuna kichupa kidogo kilichofunikwa na ufuniko mwekundu na kuna kijikaratasi jeupe kilicho na maandshi kwenye rangi nyeusi Kando yake kuna tembe tatu zenye rangi nyekundu pamoja na bidhaa zingine tatu ambazo zina rangi nyeusi.

Kuna mikono miwili ya watu wawili tofauti, mkono moja unaonekana kuwa wa mhudumu, muuguzi na mwingine unaonekana kuwa wa mgonjwa anayetibiwa.

Ni hali ya kusikitisha Kuna mafuriko kubwa magari mengi yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe rangi ya manjano rangi nyekundu na rangi nyinginezo yanaonekana kupita ndani ya mafuriko haya.

Kuna picha ya mwanaume anayeonekana kuwa katika maabara, mwanaume huyu ameweza kuvalia koti jeupe, kofia nyeupe kichwani na barakoa ambayo ni ya rangi ya samawati. Mkononi mwake ana chupa nyeupe iliyo na kifuniko chenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu wawili waliovalia mavazi sipesheli yenye rangi ya manjano. Wote wameweza kuvalia glovu nyekundu mikononi mwao. Wanaonekana kubeba mtungi ambao una rangi nyekundu . Watu hawa wanaonekana kuwa wahudumu wa afya.

Mikono ya mtu aliye aidha mgonjwa ama mkongwe sana anaonekana akishikilia dawa hospitalini. Mtu huyu pia anaonekana kujifunika leso miguuni mwake. Ameweza kukalia kiti cha plastiki.

Kuna dawa yenye rangi ya kijani kibichi iliyo ndani ya chupa ndogo, chupa hili linamaandishi mengi iliyoandikwa katika lugha ya kimombo , maandishi haya ni kama; natures bounty short term therapy for vitamin D deficiencies immune health .

Kuna chupa ya dawa pamoja na sindano zilizo kwenye kiganji cha mtu aliyevalia glovu nyeupe mtu huyu anaweza kuwa mhudumu wa afya, kwenye chupa kuna kijikaratasi jeupe chenye neno la kimombo vaccine .

Kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati lenye rangi nyekundu anayekisafisha chumba hiki kidogo kwa kutumia ndoo yenye rangi nyekundu pia. Ukutani kuna maandishi yaliyoandikwa katika lugha ya kimombo, baadhi yao yanasema safe water, always drink clean, treated or boiled water .

Kuna watu wanne watatu wa kike mmoja wa kiume watatu miongoni mwao wanaonekana kuvalia barakoa wawili mmoja wa kiume mwingine wa kike wanaonekana kunawa mikono nyuma yao kuna kijumba kidogo.

Kuna bidhaa vya uganga na uchawi, vitu vinavyotisha hakika, kuna leso nyekundu, leso nyeusi, juu yake chombo kama pembe na vinginevyo. Mna miguu ya mtu anayevitazama, vitu hivi vinatia hamaki kweli.

Kuna wanawake wawili, mwanamke mmoja mwenye kijitambaa kichwani na vazi lenye rangi ya samawat,i anaonekana kuwa mhudumu wa afya anaonekana akimsomea mwenzake kijitabu fulani, mwenzake ameketi tu kusikiliza kwa makini, kuna teklevisheni.

Haya ni mandhari ya afya. Anaonekana mwanamke mkongwe aliyevalia bakora na miwani, akiwa ameshikilia dawa mkononi mwake. Nyuma yake, japo haionekani vyema, mna watu waliopiga foleni. Mwanamke huyu, anataka kumtibu mgonjwa.

Kuna mwanamke aliyetabasamu huku amechutama ana kibuyu chenye rangi ya manjano anacho kitumia kuchota maji nyuma yake kuna nguo zilizoanikwa na kando yake mna nyumba lililojengwa kwa kutumia mabati.

Mandhari haya ni ya hospitalini. Kuna watu watatu, wanawake wawili, mtoto mmoja. Mwanamke aliyevalia vazi jeupe, pamoja na bakora na miwani, anaonekana kuwa muuguzi. Mama aliyeketi na kumshika mtoto, anaonekana kwamba amemleta mtoto ili akaweza kupokea matibabu.

Kuna wanaume wawili waliobeba vipuliza dawa mgongoni mwao. Wanaume hawa wameweza kuvalia bakora pamoja na miwani spesheli ili kuweza kuwakinga kutokana na dawa wanayoipuliza. Pia wameweza kuvalia Makoti nyeupe. Wanaume hawa wanapuliza dawa ili kuwakinga wahudumu wa eneo hili kutokana na magonjwa mbali mbali.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wanawake walioketi, wako kwenye foleni ili kuweza kupokea matibabu. Mwanamke aliye upande wa mbele ameweza kumshika mtoto. Mtoto huyu anakaguliwa na mhudumu wa afya aliyeweza kuvalia mavazi yenye rangi ya samawati na kushika sindano mkononi.

Kuna wanawake wawili waliovalia mashati meupe pamoja na suruali zenye rangi ya samawati, wote wametabasamu, wanaonekana kuwaelekeza watu walioketi na kuwasikiliza kwa makini, kuna ubao mweusi ambao una maandishi.

Kuna mvulana mmoja aliyesimama na anaonekana kulitazama jambo ama tukio fulani kwa makini , kuna majumba yasiyo katika hali nzuri sana ila kuna jumba moja ambalo linaonekana kudhohofika kabisa aidha linabomolewa ama limebomoka lenyewe.

Kuna watu sita wanao onekana kikamilifu wawili ambao ni wanawake wanaonekana kusimama huku wakihudumiwa mhudumu ambaye ameketi ni wa jinsia ya kiume anapikua kijitabu fulani wote wamevalia barakoa.

Mwanamke huyu anatabasamu, ila, lazima ana maumivu. Maumivu ya kujifungua. Kweli, Mungu kambariki. Mkononi mwake, ana mtoto mdogo mchanga anayependeza, malaika wa Mwenyezi Mungu, lazima ana furaha tele moyoni.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Mwanamke aliyesimama na kuvalia vazi jeupe anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Anamkagua mtoto mdogo mchanga aliye mikononi mwa mwanamke wa pili. Mwanamke huyu ndiye mamake mtoto.

Kuna mwanaume aliyevalia miwani, vazi jeupe na glovu nyeupe mikononi. Mezani mna bidhaa nyingi. Mwanaume huyo anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Bidhaa zilizo mezani nyingi zinaonekana kuwa bidhaa zinazotumika katika mandhari ya hospitalini.

Kuna watu wengi waliopiga foleni, ili wakaweze kupokea huduma za matibabu. Yupo mzee mmoja aliyeketi chini huku akimhudumia na mhudumu. Anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mzee huyu amevalia barakoa.

Kuna watu nane, saba wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Wanne miongoni mwao wanaonekana kuketi ilhali wanne wengine waonekana kusimama. Waliovalia mavazi meupe, glavu nyeupe mikononi mwao pamoja na barakoa, wanaonekana kubwa wahudumu wa afya.

Kuna watu wanne, watatu wa kike, mmoja wa kiume. Wawili kati ya wanawake hao watatu wanaonekana kuwa wahudumu wa afya kavalia magwanda spesheli. Mmoja ameweza kushikilia chombo ambacho kinaonekana kama cha kunawia mkono.

Kuna chupa kadhaa za dawa zote zina rangi tofauti tofauti zote zina rangi nyeupe na kuna ambazo niza rangi ya kijani kibichi zingine zina rangi ya samawati na rangi nyinginezo zina majina kama vile Deja Leoki na majina mengineo.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Mmoja aliyevalia buibui pamoja na vazi jeusi anaonekana kuwa mtu aliyekuja kutafuta huduma za matibabu. Aliyevalia vazi lenye rangi nyekundu na barakoa mdomoni, anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Kuna watu wawili, wa kiume na wa kike. Wote wameweza kuvalia barakoa. Mwanamme aliyeketi ni mgonjwa, amekuja kuhudumiwa. Mwanamke ambaye ni muhimu wa afya anaonekana kumdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Mna ajali mbaya barabarani , ajali hii imeweza kuhusisha magari mawili makubwa moja ya mafuta na nyingine ipo imeanguka inateketea , watu wengi wamefika wamehuzunika wapo wale wanao jaribu kuuzima moto unaowaka.

Ni mandhari ya kusikitisha mno. Maji mengi yanapita kando ya vyumba vilivyojengwa kwa kutumia mabati na vingine vilivyojengwa hafifu kwa kutumia mawe. Ni dhahiri kwamba, mvua kubwa imeweza kunyea na hivyo, kupelekea msongano mkubwa huu wa maji.

Kuna watu wawili, mwanamke aliyefalia kofia spesieli, barakoa pamoja na vazi jeusi anaonekana kuwa na mhudumu wa afya. Anaukagua mdomo wa mwenzake aliyejilaza ama kulazwa kwenye kitanda aliye kofia nyeusi.

Kuna mtu anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia kofia spesheli kichwani, barakoa mdomoni, vazi jeupe, pamoja na glovu nyeupe mikononi. Kando yake, kuna meza ndogo ambayo juu yake kuna madawa.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna wanawake wawili na wote wanaonekana kutabasamu. Mwanamke aliye kwenye upande wa kulia, anaonekana kuwa muuguzi, ilhali aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa mgonjwa anayehudumiwa.

Kuna watu wawili. Mandhari haya ni ya hospitali kwa hakika. Mwanamume aliyesimama kavalia bakora wa spesheli ni daktari. Daktari wa meno anamhudumia mwanaume aliyeketi kanyanyua kichwa chake juu ambaye ni mgonjwa.

Kuna mafuriko na bila shaka ni msimu wa mvua kali. Vyombo vya usafiri vinapata changamoto. Wanaotembea kwa miguu pia wanapata changamoto ila baadhi yao wanatumia miavuli kujilinda dhidi ya mvua kali.

Kuna watu watatu, wakiume wawili , mwanamke mmoja, wanaume hawa wanaonekana kuwa wahudumu wa afya ama ukipenda wauguzi. Wanamshughulikia dada huyu ambaye anaonekana kuwa na shida mdomoni mwake , dada huyo ameweza kulazwa ama kujilaza ili kuweza kutibiwa vyema.

Kuna mwanaume aliyevalia barakoa mdomoni viazi lenye rangi ya samawati pamoja na glofu yenye rangi nyekundu mkononi. Mkgongoni mwake ameweza kubeba kipulizio dawa chenye rangi ya manjano. Anaonekana kuipulizia mimea yake dawa.

Kuna wanawake wawili, mmoja aliyesimama ilhali, mwingine ameketi. Aliyesimama anaonekana kuwa na ngozi ya rangi nyeusi na aliyeketi anaonekana kuwa na ngozi ya rangi nyeupe. Wanawake wote wameweza kuvalia mavazi ya rangi ya samawati.

Mwanamke huyu ni mhudumu wa afya, mkononi mwake amembeba malaika, mtoto mdogo mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Usoni mwake anatabasamu japo kwa mbali.

Kuna chupa kadhaa za dawa mezani pamoja na chupa kuna barakoa na sindano moja, chupa hizi zina vijikaratasi vyeupe kijikaratasi kwenye chupa moja kinasema, yellow fever vaccination .

Kuna watu wawili wote wameweza kuvalia mavazi meupe mmoja aliye kwenye upande wa kushoto aonekana kuwa mhudumu wa afya anayemkagua mwenzake aliye upande wa kulia ukutani kuna rangi ya samawati.

Kuna mikono ya watu wawili wazima pamoja na mtoto mdogo aliyevaloa fulana yenye rangi nyekundu, mtu mmoja anaonekana kumpaka mtoto rangi kwenye kidole chake mtu mwingine anaonekana kuishikilia mkono wa mtoto huyu anayepakwa rangi.

Kuna chupa ya dawa yenye rangi nyeupe iliyo mezani. Chupa hii ina kijikaratasi kilicho na rangi nyeupe pamoja na rangi ya kijani kibichi. Kijikaratasi hiki, kina maandishi yanayosema, dawa ya tezi dume kupanuka.

Kuna watu wawili, wa jinsia ya kuime na jinsia ya kike. Mwanamke huyu ameweza kuvalia koti jeupe ruhu nyeupe mkononi pamoja na barakoa mdomoni. Anakagua mdomo wa mwanaume huyu ambaye aidha, ameweza kulazwa au kujikaza kwenye kitanda hichi cha hospitalini.

Kuna watu wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume ,wa kiume anaonekana kuwa na ngozi ya rangi nyeupe ilhali wa kike ana ngozi yenye rangi nyeusi. Wote wanaonekana kutabasamu, mwanaume ameweza kumshika mwanamke mabegani.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Yuko mwanaume aliyeketi anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia koti jeupe, pamoja na barakoa. Mbele yake mezani mna dawa nyingi.

Ni tukio la kusikitisha, mwanaume mmoja aliyevalia vazi nyekundu anaonekana akiwa juu ya boti pamoja na vitu vyake vinavyoonekana kuwa godoro pamoja na nguo. Haya ni mafuriko, mvua kubwa inaweza kuwa imesababisha mafuriko haya.

Kuna pusta iliyo na rangi nyeupe, maandishi yenye rangi nyekundu, nyeusi, picha kadhaa pamoja na numbari ya simu. Baadhi ya maadhishi yanasema harbal clinic Masai harbal pata tiba kwa asilimia mia ndani na inje ya Tanzania, numbari ya simu ni 0788177071.

Mandhari haya ni ya hospitalini. Yupo mtu aliyefungua mdomo wake ili akaweze kupokea matibabu labda ana shida ya meno ama ugonjwa wowote ule wa mdomoni. Anayemtibu ama ukipenda muuguzi ana glovu za rangi ya samawati na ameshikilia bidhaa spesheli ya kumtibu mgonjwa huyo.

Kuna vijichupa vingi mno. Ndani yao kuna powder iliyo katika rangi ya kijivu haijaweza kupangwa kwa njia maalum. Kuna vile ambapo vimeweza kusimamishwa, vingine vimeweza kuanguka.

Kuna watu watatu wawili ambao wameweza kuvalia makoti meupe, glovu nyeupe mkononi pamoja na barakoa mdomoni wanaonekana kuwa wahudumu wa afya wanaonekana kumtibu mtu aliyejilaza ama kulazwa kitandani.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia sare yeye rangi ya samawati. Mikononi mwake kuna glavu nyeupe na mdomoni ameweza kuvalia barakoa pamoja na kofia fulani spesheli kichwani.

Kuna mhudumu wa afya aliyevalia mawanda spesheli yaliyo na rangi nyeupe, kijani kibichi na nyeusi. Mgongoni amebeba kipulizio dawa anacho tumia kupuliza dawa mahali hapa, Ili kuweza kuua viini vinavyo sababisha Magonjwa.

Kuna mwanamke aliyeshikilia chupa lenye rangi nyeupe na maandishi mengi katika lugha ya kimombo . Maandishi yanayoweza kusomeka yanasema Motrin 1B . Kuna maandishi mengi ambayo hayawezi kusomeka vyema . Mkononi mwake kuna tembe moja la dawa.

Kuna chupa nyingi za dawa zenye rangi nyeupe, chupa hizi zina vifuniko vyenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu rangi ya manjano na rangi nyinginezo. Kwenye chupa kuna maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi yao yanasema nordic naturals vitamin B3 .

Kuna wanawake wawili wanaoonekana kuwa na furaha sana. Wote wamevalia shati nyeupe, barakoa pamoja na glovu. Mwanamke mmoja, amevalia sketi na mwingine amevalia suruali. Wote, wameweza kusimama kando ya gari lililo na rangi ya kijivu.

Kuna mtu aliyevalia vazi spesheli yenye rangi ya manjano huku amebeba begi yenye rangi ya samawati. Mtu huyo anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia buti za maji nyeupe huku akipita ndani ya maji.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume na kike, wote wameweza kuvalia miwani. Mwanaume huyu anaonekana kuwa mhudumu wa afya ameweza kuvalia barakoa, koti jeupe pamoja na glovu nyeupe ya mkononi ,anaukagua mdomo wa mwanamke huyo aliyevalia vazi jeusi.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na wa kike. Hawa ni wahudumu wa afya. Wameweza kuvalia kofia, glovu mkononi, pamoja na mavazi yenye rangi ya samawati. Mkononi mwao, wameweza kubeba bidhaa ambazo ni za rangi nyeupe.

Kuna watu wa jinsia ya kiume waliosimama huku wameshangaa kwenye barabara iliyoporomoka. Barabara hii imeweza kuporomoka kutokana na mafuriko makubwa yalioikumba. Mvua kubwa husababisha mafuriko kama haya.

Kuna mwanamke aliyevalia vazi jeusi pamoja na kofia kichwani. Anapendeza kama vile tu, mtoto huyu mdogo anayemshughulikia. Kwa kweli, mama huyu ametoka kujifungua mtoto huyu malaika mdogo wa Mungu.

Kuna watu wengi, wengine wamesimama, wengine wanatembea na kuna mwanamke mmoja aliyeweza kuvalia barakoa pamoja na glovu nyeupe. Anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Mkononi pia, anaonekana kubeba bidhaa za kiafya.

Kuna watu wengi, ila wanaoonekana kwa ukamilifu, ni mwanamke aliyevalia koti jeusi ameketi huku amemshika mtoto wake mkononi, pamoja na mwanaume ambaye ni mhudumu wa afya, aliyevalia vazi spesheli lenye rangi ya manjano. Ameweza kuvalia barakoa mdomoni. Mwanaume huyu anamkagua mtoto aliyeshikwa na mwanamke aliyeketi. Wahudumu wenzake wa afya wamesimama nyuma yake huku wakitazama.

Mandharini ni hospitalini, kuna wanawake wawili ambao wametabasamu kweli, aliyejilaza ama aliyelazwa ni mgonjwa ambaye anapokea matibabu, aliyesimama mwenye miwani na kofia yenye rangi ya samawati kichwani anaonekana kuwa muuguzi wake.

Kuna picha tatu za dawa zote zina rangi tofauti tofauti za moja ya rangi nyeupe nyingine ina kifuniko chenye rangi ya manjano na nyingine na kifuniko chenye rangi nyeupe zote zina maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo baadhi ya maandishi yanasema nature made calcium pure calcium my kind na maandishi mengineyo.

Kuna watu waliokuja kushuhudia jumba ililoboromoka. Wengine, wanaonekana wakirekodi kanda za video, inapoboromoka jumba kama hili, inaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, au hata kusababisha vifo.

Kuna chupa ya dawa iliyofungwa vyema . Chupa hili lina maandishi mengi yaliyoandikwa katika lugha ya kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema she need folic acid in iron boost energy in immunity level helps to improve skin hair, nails na maandishi mengineo.

Kuna watu wengi na wote wameweza kuketi. Wanaoneka kwa ukaribu ni mwanamme mmoja, mwanamke mmoja, wote waliovaa bakora. Mwanaume huyu ambaye amevalia vazi lenye rangi ya samawati anaonekana akimhudumia mwanamke ambaye anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto.

Kuna watu kumi na wawili, wanaume sita, wanawake watano na mtoto mmoja. Mwanamke aliyeketi kitandani mtoto mkononi , anaonekana kuwa mama ya mtoto mchanga aliyezaliwa. Wote wamekuja kumtembelea.

Mandhari haya ni hospitalini. Kuna watu watatu, wa kike wawili, mwanaume mmoja. Mwanamke aliyelazwa anaonekana kupokea matibabu kutoka kwa mhudumu ambaye ameweza kuvalia bakora. Mwanamke aliyesimama, anaonekana kuwa msaidizi wa mhudumu huyu wa afya.

Kuna watoto wawili, mvulana na msichana. Wanaonekana kucheza kwenye mtaro unaopitisha maji chafu. Hali hii ni hatari. Wanaweza wakapata magonjwa mabaya kutokana na maji machafu yanayopita kwenye mtaro huo.

Kuna tembe za dawa zenye rangi ya kijani kibichi, kando mwa tembe hizi kuna mahala spesheli zinakohifadhiwa mahala hapa pana rangi nyeupe na rangi ya manjano, yana maandishi pia mingi yaliyo katika lugha ya kimombo ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna wanawake wengi walioketi chini nyasini wengine wameweza kukalia viti huku wakimskiliza mwanamke mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi na nyeupe, mwanamke huyo anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Kuna chupa moja ya dawa yenye rangi ya manjano na nyeusi, ina maandishi mingi iliyo na yaliyokuwa katika lugha ya kimombo yaliyoandikwa kwenye kijikaratasi jeupe baadhi ya maandishi yanesema, Olimpia vitamin B3 5000 IU/ML.

Kuna nzige wengi wanaopeperuka angani, nzige hawa ni wengi kiasi cha mno. Wadudu hawa ni hatari kwa usalama wanaweza wakaletea uharibifu mkubwa katika mimea na hivo basi kupelekea katika upungufu wa chakula.

Ni tukio linalosikitisha mno. Watu wengi wameweza kusimama huku wameduwaa wasijue la kufanya. Kuna moto ambao umeweza kuteketeza vyumba ya baadhi ya watu hawa. Watu hawa, ikiwemo watu wazima wa kiume na wa kike, pamoja na watoto wachanga.

Watu wengi wamekuja kuhudhuria kongamano hili, wapo wale waliokuja kuhudumiwa na wapo wale wachache ambao wamekuja kuhudumu. Wanaohudumu wameweza kuvalia shati za manjano, ujumbe huu katika lugha ya kimombo unasema we talk protection .

Ni tukio la kusikitisha, wanaume wanne wanaonekana kutembea ndani ya mafuriko makubwa. Mvua kubwa huwa chanzo cha mafuriko haya. Mafuriko yanaweza kuleta maafa na hata uharibifu mkubwa wa mali.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike mwanamke mmoja na msichana mmoja, wote wameweza kuvalia shati zenye rangi nyeusi. Wana vibuyu vitatu vyenye rangi ya manjano, wanavyovitumia kuyachotea maji.

Kuna mwanaume aliyevalia gwanda spesheli, mkononi ana chombo kinachotoa moshi mwingi. Kuna ukuta wa mabati, kuna muua unaopendeza na kuna ukuta uliotengenezwa na nyaya za umeme.

Mandhari haya ni ya hospitali. Wapo watu watano wanaoonekana wema wazima watatu na mtoto mmoja. Watu wote wazima ni wa kike, yupo mwanamuke mmoja mjamzito anayepewa maelekezo na muunguzi. Yupo mwanamke anayemuhudumia mtoto wake mchanga.

Kuna watu wengi. Wengi wanaoneka kupiga foleni, ila anayeonekana kwa ukaribu ni mwanamke mmoja mkongwe, anayeonekana kuwa mhudumu wa afya. Ameweza kuvalia koti jeupe, barakoa mdomoni, pamoja na miwani. Mkononi mwake, ana sindano anayoitumia kutoa dawa kwenye kichupa cha dawa.

Ni mandhari ya kusikitisha mno, mna mafuriko makubwa, mafuriko haya yaweza kuwa yamesababishwa na mvua kubwa iliyoweza kunyesha, yanafanya nyumba zionekane kana kwamba zinazama.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, wote wameweza kusimama na kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama Vile rangi nyeupe, rangi ya samawati pamoja na rangi nyinginezo. Watatu miongoni mwao wameweza kuvalia barakoa. Waliovalia barakoa wanaonekana kama wahudumu wa afya.

Kuna wanafunzi wanonekana kusoma ,mmoja kati yao anaonekana kuwa peke yake, mwanafunzi huyu ni wa kike ana nywele refu nyeusi ameweza kuvalia miwani, mikononi mwake ana vifaa za kusoma, mwanafunzi huyu pia ameweza kuvalia barakoa.

Mna dawa na ambako inahifadhiwa. Dawa hii na maandishi ya lugha ya kimombo yanayosema vitamin d3 300,000 iu/1000ml cholecalciferol.

Mna ajali mbaya barabarani ambayo imeweza kutokea, ajali imeeza kuhusisha magari mawili makubwa moja ambalo ni basi la abirira na gari jingine ni la kubeba mafuta. Mna watu wengi ambao wamekuja kushuhudia ajalj hiyo.

Kuna watu wawili, mmoja wa kiume mwingine wa kike, wote wameweza kuvalia bakora. Wa kiume anaonekana kuwa kama anayehudumiwa ilhali wa kike anaonekana kuwa kama mhudumu.

Kuna mhuguzi wa kike. Mhuguzi huyu anawahudumia watoto wawili wachanga ambao siku zao za kuzaliwa bado hazijaweza kutimia. Ameweza kuwahifadhi katika chombo maalum kinachojulikana kwa kimombo kama vile " Incubator ".

Kuna wanafunzi nane na mwalimu mmoja ambao wote ni wa kike darasani, saba miongoni mwao wanaonekana kuketi na mmoja anaonekana kusimama pamoja na mwalimu, wote wameweza kuvalia barakoa, kuna viti viwili na dawati tano.

Kuna watu sita. Watano waliosimama wanaonekana kuwa wauguzi na aliyelazwa anaonekana kuwa mgonjwa. Wauguzi hao wanaonekana kana kwamba wako tayari kumfanyia mgonjwa huyu upasuaji. Ukutani mna rangi nyeupe.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kitanda cha hospitali. Kichwani mwake amefunga kitambaa na ameweza kumshika mtoto mchanga anayependeza. Mwanamke huyo anamtazama mtoto huyo mchanga. Ukutani kumepakwa rangi ya samawati.